Hili picha linaonyesha mgonjwa ambaye anadungwa chanjo na daktari akiwa ni mwanamke. Mgonjwa amevaa nguo la njano bali.

Huyu ni mgonjwa ambaye yupo hospitalini anashughulikiwa na dada akiwa amevaa nguo za hospitali yenye rangi ya samawati na nyeupe. Amelazwa kwenye kitanda.

Hili picha linaonyesha daktari na mgonjwa ambaye ni mtoto, wako kwenye chumba, daktari amevaa vazi la rangi ya samawati na cheupe na kwenye kiti wamekalia.

Hili picha linaonyesha mwalimu yuko mbele ya darasa na wanafunzi wakiwa darasani wamekalia dawati, mwingine mwanafuzi mmoja yuko pale mbele wakielezea wanafunzi kitu na ubao.

Hili picha linaonyesha mgonjwa na daktari kwenye hospitali. Mgonjwa ambaye amelazwa kwenye kitanda cha hospitali na daktari akijaribu kuangalia shida ni gani.

Kwenye hili picha linaonyesha daktari ambaye anaongelesha mtu mgonjwa na daktari amevaa koti nyeupe na mgonjwa amevaa nguo lenyewe .

Hili picha linaonyesha abiria ambaye anasukuma pikipiki na mwendeshaji pikipiki yuko mbeleni wakiwa wameibeba mizigo ndani ya maji. Kunaonekana kumekuwa na mafuriko.

Hii picha inaonyesha daktari ambaye anapena chanjo kwa mgonjwa akiwa amevaa vazi la huyu daktari ambaye ni jeupe.

Huyu ni daktari ambaye anayedunga mgonjwa akiwa amevaa koti nyeuepe na barakoa. Anayotumia ni sindano kumdunga mgonjwa.

Hili picha linaonyesha watu wenye wameeka mitungi kwenye gari la mikono ambao wanachota maji kukiwa na wazee, watoto wanaume na wanawake.